Gari jeusi la Infinity QX 80 likiwa limeegeshwa ndani ya chumba chenye kung'aa na safi. Taa huangazia gari hilo vizuri.

Rafu iliyopakiwa imejaa vipande vingi vya vitambaa vilivyokunjwa katika mifumo na rangi nyingi. Mitu hivi vya vitambaa vinavyoonekana ni vya usaha vinaonekana kuwa vitu vya vitamaduni.

Baiskeli ya chakula yenye chapa ya farmers choice . Iliyoegeshwa kwenye barabara ya zenge. Baiskeli ina magurudumu matatu, mwavuli juu yake na aina fulani ya kifaa cha kupikia.

Gari la kifahari la manjano ikiwa limeegeshwa kwenye chumba cha maonyesho ya kisasa. Gari hilo liko kwenye jukwaa lililoinuliwa na madirisha makubwa yanaleta mwanga mwingi kwa asili.

Maanthari ya soko lenye shughuli nyingi na watu na bidhaa tele. Nje kuna bidhaa nyingi za chakula na bidhaa za kilimo zilizopangwa. Wauzaji na wateja wanaingiliana na matukio kadhaa yanacheza nje

Muuzaji anayeuza aina mbalimbali za viatu katika stedi ya soko la barabarani, viatu vilivyo onyeshwa vimejumuishwa kwenye viatu vya michezo na makoti vikiwa limewekwa kwenye rafu na kupakishwa juu ya masanduku ya viatu ilikuvutia wateja.

Duka ndogo au kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali, ishara ya kijani ya neoni inayosomeka Mpesa ikionyesha huduma ya uhamisho wa pesa, kando ya duka kuna vipelenge vinavyohifadhiwa hadi juu kwenye barabara ya mguu.

Mwanaume anayeendesha kioski kinachouza maziwa mwanaume huyo anatoa maziwa ndani ya kikombe. Kioski kina picha ya maziwa na maelezo kadhaa.

Kituo cha soko chenye ndizi zilizoonyeshwa, kuna ndizi nyingi zilizochomoza kwenye kamba huku rundo la ndizi ya kijani kibichi, zikiwa zimening'inia kwa wima. Mchanganyiko wa matunda na mboga yaweza kuonekana chini.

Kituo cha uzalishaji. Mabasi mengi yako kwenye mstari na mkusanyiko. Mabasi hayo yameundwa na rangi tofauti na baadhi yamemalizika zaidi kuliko mengine.

Skrini ya kiwango cha ubadilishaji wa sarafu dhidi ya sarafu nyingine. Skrini ina stafu ya sarafu za kigeni zilizo na viwango vyao vya kununua na kuuza.

Mwanamke aliyevaa buibui na kitambaa kwa kichwa akiwa amesimama nje ya duka lenye mabango ya huduma za Mpesa na equity Agent. Anaonekana kushika pochi na ameugeukia upande wa duka.

Wauzaji na wateja wamo sokoni. Kando ya soko kuna maduka zinazouza bidhaa. Kwenye milangoni kuna bango zilizoandikwa M-Pesa na kwa soko pia kuna matunda sanasana ndizi na mengineo.

Pikipiki linachukuliwa bima katika Anziano insurance agency . Kuna ya mwaka mmoja ya elfu nne na miezi sita ya elfu mbili mia tano katika eneo hilo na pia kuna namba hapo chini unaweza piga ama unaweza tuma ujumbe mfupi.

Gari hili kwenye rangi nyeusi imeegeshwa kando ya nyumba. Iko na jina ya KDK na pia iko na bendera ya Kenya. Iko na madirisha ambazo zimefungwa.

Bima ya jumla ya Madison inaonyesha mwanamke aliyetabasamu ambaye amevalia brace ya shingo na mkono akitumia muundo uliochanganuliwa, heshtegi imesomeka #life without worry .

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wanabiashara wamepanga matunda ya aina mbalimbali kwenye vikapu vikubwa. Kuna matunda ya rangi tofauti kama nyekundu, kijani, jano, na zambarau yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri uliovutia.

Soko au eneo la upakiaji lililojaa magunia ya vitunguu, mwanamke amevaa kofia na amesimama karibu na magunia ya vitunguu. Kuna lori la kijani ilililopakia zaidi ya vitunguu hivyo.

Biashara nchini imeweza kuendelea sana, sana sana kuuza picha za wanyama. Wanyama wamekuwa wakileta faida sana, sana sana kwa wanaotoka nchi zingine kuja nchini Kenya kuona sisi wameweza kuchangia pakubwa kwa kununua bidhaa hizi.

Maandhari yenye shughuli nyingi kwenye soko la wazi. Umati mkubwa wa watu unaweza kuonekana wakizungumza zungumza huku baadhi yao wakiwa wamekaa chini au karibu na bidhaa zao.

Watu wawili, mmoja anashika kitambulisho na mwingine anatumia simu ya mkononi akiingiza taarifa kwenye skrini, inaonekana wanafanya maumana kwa pesa, labda kupitia huduma ya simu kwa Mpesa au wakala ya fedha.

Duka New Generali iko kando ya barabara ya wapita njia. Mlangoni kuna kiti ya kukalia na pia kuna bango ya M-Pesa inayo na rangi ya kijani kibichi.

Shanga la shingoni, za mikononi au za kiunoni huuzwa sokoni. Huwa zinatumika kwa mapambo sanasana na wasichana, wamama au wavulana. Huwa zinapatikana sokoni kwa mapambo.

Mvua imenyesha kwa wingi na kuweza kufungia magari ya abiria na pia magari ya ubinafsi. Maji hii imefurika na kusomba magari hayo yasisonge na pia mengine kwenda na maji.

Noti hizi za elfu moja ni za benki kuu ya Kenya. Ziko kwenye bunda la pesa. Zimeshikiliwa mkononi na mwanaume au mwanamke, labda anapeleka kwenye benki au anapeleka kulipa karo shuleni.

Magari haya yako katika maegesho. Tunaona magari mawili meusi, moja ya samawati na mawili meupe. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya gari ya samawati.

Bima ya mtu binafsi inapatikana nchini kote. Tanzania, Kenya, Uganda maeneo yote. Endapo mtu anapoumia akiendesha gari, pikipiki au baiskeli ataweza kugharamiwa maisha yake na bima.

Mkono wa mwanamke au mwanamke umeshikilia noti ya shilingi mia mbili. Kando na hiyo kuna noti ya hamsini na pia kuna sarafu za Kenya za ishirini, za kumi na za shilingi tano.

Programu ya M-Pesa imesaidia watu wengi sana nchi kwa kutuma pesa, kwa kupokea pesa, kwa kutoa pesa na pia kununua na kuuza katika nchi yetu. Inaweza kukuonyesha pesa yenye umebakisha kwa simu ama pesa yenye unadaiwa kwa simu.